Hili ni jengo la ghorofa lenye kuta za mawe na rangi za krimu madirisha yake ni makubwa yenye fremu za chuma, kuna paa lenye mteremko linaloonekana sehemu ya juu, mbele ya jengo kuna ua wa miti midogo na nyasi, kibao kidogo kimewekwa kuonyesha tahadhari au taarifa. Anga la nyuma linaonekana wazi na rangi ya bluu.

Kompyuta ina kioo kikubwa, pembeni kuna kipakatalishi cha panya juu ya meza imewekwa kibodi, kwenye kioo kiinaning'inia vichwa zote, ukuta una rangi ya kijani mandhari inaonekana.

Ukumbi una sakafu safi ya rangi nyekundu, kuna meza zilizopangwa kwa mstari, viti vya plastiki vya bluu vimewekwa kuzunguka meza. Mwanga wa mchana unaonekana kupitia madirisha makubwa, ukuta wa upande mmoja umechorwa rangi ya manjano. Sehemu hii inaonekana kukua eneo ya kukulia chakula.

Ukuta umepakwa rangi. Sakafu inaonekana safi. Vipande vya vigae vimepangwa. Kitambaa kimewekwa juu. Mbao imetengenezwa ukingoni. Mwanga umeingia ndani.

Jengo lina paa la bati mlango kimepakwa rangi nyeusi, dirisha zimefunikwa kwa wavu. Jina limeandikwa juu ya mlango, maua yamepandwa pembeni, rangi ya kuta ni nyeupe.

Kifaa cha kuhifadhia vifaa kimewekwa karibu na ukuta ya kijani. Mlango wa mbele wa kifaa uko wazi. Magurudumu yamewekwa chini ili kurahisisha kusogeza. Kiti cheupe kipo upande wa kushoto. Meza yenye kompyuta na nyaya ipo nyuma ya kifaa. Mlango wa mbao wa kahawia uko upande wa kulia wa chumba.

Jengo limeandikwa jina la shule. Ghorofa tatu zimepakwa rangi ya buluu. Magari yameengeshwa mbele yake. Milango na madirisha yapo wazi. Watu wachache wamesimama karibu. Eneo linaonekana safi sana.

Mlango ambao umesimama wima ukiwa umefungwa. Katikati yake kuna karatasi yenye maandishi ya onyo. Ujumbe unasema hakuna kutoka kwa wanafunzi. Chini ya maandishi kuna picha ndogo ya tahadhari. Ukuta wa pembeni umechorwa rangi ya kijani kibichi. Mandhari inaashiria eneo lenye kanuni kali ya matumizi.

Kundi la watu limepiga picha wakiwa wamesimama pamoja. Wamevalia mavazi yenye rangi nyekundu na kijani zenye michoro ya msalaba. Mbele yao kuna hundi kubwa ya mfano ikionekana wazi. Mandhari ya nyuma ina bango la manjano lenye maandishi.

Wanariadha wamesimama pamoja, jezi zao zina rangi tofauti. Baadhi yao wamevaa miwani ya kujani. Wote wanaonekana wakiwa wameshika mikono. Wamevalia namba za mashindano. Uso wao umejaa furaha.

Waendeshaji baiskeli wawili wameshika usukani. Gari la magurudumu mawili limeunganisha kwa viti viwili, kila mmoja amevaa kofia ngumu nyekundu. Nguo zao zina maandishi ya jina la nchi, mguu wa kulia wa kila mshiriki uko kwenye kanyagio. Mandhari ya nyuma ina miti ya kijani.

Bango lina kichwa, usimamizi wa taka taka shuleni na maeneo yeto, na kauli mbinu kupunguza, tumia tena, tumia upya, inaeleza umuhimu wa kushughulikia taka kwa njia sahihi na kufanya urekeleshaji. Kuna visanduku viwili vidogo vya maandishi vyenye vidokezo vya usimamizi wa taka.

Vifaa vya kompyuta vimepangwa juu ya meza ndefu. Kila sehemu ina skrini, kibodi na kipanya. Karatasi zimeandikwa mbele ya baadhi ya vifaa. Ukuta wa nyuma umechorwa rangi ya kijani. Kuna viti vimewekwa kwa ajili ya watumiaji. Sehemu yote inaonekana safi na yenye mpangilio.

Darasa lenye viti na meza za wanafunzi zilizopangwa kwa mstari, kwenye ukuta wa nyuma kuna ubao mweupe mkubwa wa kufundisha. Pembeni ya madarasa kuna kompyuta kadhaa zinazopangwa kwenye meza kando ya ukuta.

Lango la shule limepambwa kwa rangi nyekundu, nyeupe, buluu na nyeusi. Kwenye kuta mbili za pembeni kuna nembo ya shule hiyo. Juu ya lango kuna maandishi yenye jina ya shule kwa herufi nyekundu. Eneo linaonekana safi na limejengwa kwa mpangilio mzuri.

Mabasi ya shule yenye rangi ya manjano yaliyopark eneo wazi karibu na jengo jeupe. Eneo hili linaonekana kuwa uwanja wa shule kwani pia kuna goli la mpira wa kikapu katikati, nyuma kuna miti mirefu ya kijani na anga ya buluu.

Sehemu ya darasa. Kwenye ukuta kuna ubao kuu mweupe ulioandikwa maandishi ya kingereza kuhusu herufi kubwa pamoja na maneno zingine. Juu yake kuna kadi zilizoandikwa herufi kubwa.